Watu wanatumia kompyuta mpakato mikono yao ikiwa kwenye kibodi, labda wakijifunza au kufanya kazi ya kompyuta kwenye darasa au maabara. Mazingira yanaonekana rasmi na watu zaidi wawili wameketi karibu.

Mtoto ameketi mezani na amevalia vichwa vya masikio za samawati na anatumia kompyuta kwa somo la mtandaoni. Kuna mwalimu na wanafunzi kadhaa kwenye skrini wakifanya darasa kupitia video.

Mtu huyu anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato juu ya meza ya mbao. Pembeni kuna daftari lililoandikwa timu na kikombe cha kahawa na mtu amevaa shati la chelsea. Hii inaonyesha mazingira ya kujisomea au kufanya kazi ukiwa nyumbani.

Mwanamke ameketi kwenye ofisi yenye mwanga mwingi. Amevaa suti ya kazi na ana miwani. Ameweka mkono chini ya kidevu kana kwamba anafikiria, huku kompyuta kubwa ikiwa mezani mbele yake.

Mtu anaendesha mkutano wa mtandaoni kwenye kompyuta mpakato, akizungumza na watu kadhaa kwenye skrini. Meza ina daftari na kalamu na mazingira yanaonekana kama ofisi ya nyumbani.

Mtu ameketi mezani akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato katika chumba chenye mwangaza wa asili kutoka dirishani, mezani kuna maua mazuri kwenye chupa, mmea mdogo na glasi yenye kinywaji.

Mwanamke mweupe amekaa kwenye kiti mbele ya meza nyeupe akitumia kompyuta ya mkononi. Chumba kinamoonekana ni wa kisasa, rangi ni ya kijivu na sakafu ni ya mbao.

Watu watatu wanafanya mkutano wa kazi au mazungumzo ya kikazi katika ofisi yenye mwanga wa asili kutoka madirisha makubwa. Mtu mmoja ni mwanaume anayeonyesha kitu kwenye kompyuta mkononi na wanawake wawili wanamsikiliza.

Mtu ameketi ameketi kwenye kiti cha mikono ndani ya chumba akitumia kompyuta mpakato kwenye mapaja yake. Pembeni kuna meza ndogo yenye picha za familia, mapambo na kikapu kidogo pamoja na meza nyingine viti nyuma.

Mwanamke ameketi kwenye ofisi yenye mwangaza na mimea pembeni . Anashika stakabadhi akiangalia chini kama anasoma au kuchambua kitu. Mezani kuna kompyuta mpakato na vitu vingine vya kazi.

Mwanamke ameketi mezani kwenye chumba chenye mwangaza wa kutosha, akiwa na komputa mpakato mbele yake na anachukua noti kwenye daftari. Kuna madirisha makubwa upande wake, yanayoruhusu mwanga mwingi wa asili.

Mwalimu amesimama karibu na watoto wawili ambao wanatazama kompyuta mpakato mezani, wote wakionekana kushirikiana na kufurahia kujifunza. Mazingira ni ya darasani. Kuna karatasi na vifaa vya kuandikia mezani, na ukutani kuna bango lenye herufi.

Mtu ameketi mezani akitazama skrini kubwa ya kompyuta yenye mkutano wa video unaoonyesha watu kadhaa kwenye madirisha tofauti. Mezani kuna karatasi, kibodi na sticker ndogo pembeni.

Watu watatu wamekaa mezani kwenye ofisi wenye nuru nyingi wakijadili jambo, kuna kompyuta mpakato mezani, daftari na chombo cha kuweka maua pembeni, inaonekana ni kikao ya kazi au ushauri.

Mtu huyu anajifunza kupitia kompyuta akitazama mwalimu aliye kwenye video ya mafunzo au darasa la mtandaoni. Mtu huyu anaandika kwenye daftari, na nyuma kuna watu wengine pia wakiwa kwenye meza wakijifunza.

Mtoto huyu anatabasamu mezani mbele ya kompyuta mpakato. Pembeni kuna daftari na kalamu. Nyuma yake kuna mtu mzima, pia akitabasamu na akimwangalia mtoto.

Watoto watatu wa kike wamevaa sare za shule za samawati na vitambaa vyeusi kichwani. Wamekaa pamoja nje na wanaangalia kompyuta mpakato kwa furaha. Wote wanaonekana kushirikiana na kufurahia kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Mtu amekaa mezani akiandika kwenye daftari kwa kalamu ya rangi ya samawati huku mkono mwingine ukiwa umewekwa karibu na kompyuta mpakato. Mtu huyo amevaa shati la rangi ya machungwa. Inaonekana kama mtu anafanya kazi au masomo kwa kompyuta.

Msichana huyu ameketi mezani na anatumia kompyuta mpakato kushiriki darasa la mtandaoni. Amevaa sweta ya kijani na anaandikia kwenye daftari huku vitabu na kalamu zikiwa mezani. Inaonekana anasoma au kufanya kazi ya shule.

Mwanamke huyu amevaa vichwa vya masikio na anaandika kwenye daftari huku akiangalia kompyuta mpakato. Kuna kalamu mkononi na mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani au ofisini. Na kuna mapambo ya ndani nyuma yake.

Mtu aliyevaa shati la samawati ameketi mezani na anatumia kompyuta mpakato . Anashika balbu mkononi na karibu na balbu kuna alama za kidijitali kama vile gia, simu na kompyuta zinazoashiria ubunifu au wazi jipya la kiteknolojia.

Msichana anakaa kwenye kochi akiwa anatabasamu huku akitazama kifaa kilicho mezani. Amevaa kifaa masikioni. Anaonekana kufurahia kile anachokiona. Mezani kuna daftari lililofunguliwa, kalamu na kikombe.

Msichana amesimama wima mbele ya rafu yenye vitabu mbele ya maktaba. Ameshika kitabu mkononi na anaonekana anaangalia au kuchagua kitabu kingine. Amevaa fulani nyeupe na suruali nyeusi na pembeni kuna ngazi fupi ya kusaidia kufikia vitabu vilivyo juu.

Chumba hiki kidogo cha kulala kina vitanda vya ghorofa viwili. Kila kitanda kikiwa na godoro na mashuka yeye rangi tofauti. Kando kuna dawati la kusomea lenye kiti kimoja na dirisha lenye pazia la rangi ya samawati na nyeupe.

Watoto kadhaa wako kwenye uwanja wa nyasi wakikimbia. Wengine wameinama na wameinuka kana kwamba wanaanza mbio . Nyuma kuna majengo na mitugwa. Jua linawaka na mazingira yanaonekana kuwa shuleni.

Chumba hiki cha kulala ni safi na chenye kitanda kimoja, kiti cha mkono upande wa kushoto na dirisha kubwa lenye pazia upande wa kulia. Kuna meza na kiti kaaribu na dirisha na taa nzuri ya dari juu.

Jengo hili dogo lenye dari la kijani na samawati , lina ngazi la kuelekea mlangoni na mimea pembeni mwa mlango. Ndani kuna dawati na viti ikiashiria huenda ni ofisi , kliniki au sehemu ya huduma.

Vijana kadhaa wanacheza mpira kwenye uwanja wa nyasi huku wengine wakiwa pembeni wakitazama. Kuna ukuta na miti mingi ya kijani nyuma ya uwanja na watu wote wamevaa mavazi ya kawaida. Hii ni mandhari ya kawaida ya michezo shuleni au uwanjani.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda viwili vya mtu mmoja kila upande na katikati kuna dawati refu lenye viti viwili. Ukutani kuna rafu zenye vitabu na mapambo, huku upande mmoja kukiwa na dirisha linaloleta mwanga mwingi.

Chumba hiki kidogo kina kitanda kilichofunikwa shuka ya rangi ya waridi na kabati la nguo upande wa kushoto na dawati lenye viti. Kwenye dari kuna net kubwa ya mbu, dirisha lina pazia wazi na ukutani kuna msalaba mdogo.

Chumba hiki safi kina kitanda cha orofa cha mbao. Rumi mbili pembeni na dirisha kubwa lenye grili upande wa kulia. Sakafu ni ya mbao na ukuta ni mweupe na chumba kina mwangaza mzu ri.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya ofisi, mmoja akimkabidhi mwenzake mpira wa soka. Kwenye meza mbele yao kuna vikombe vingi vya ushindi vya michezo pamoja na stakabadhi na karatasi. Mandhari inaonyesha mazingira ya shule au klabu ya michezo.

Ukumbi huu mpana wa ndani una dari jeupe nguzo nyingi, na sakafu ya marumaru nyeupe. Kuna watu wachache wakitembea kuelekea upande wa nyuma na ukuta una rangi ya manjano hafifu pembeni.

Watoto wengi wameketi kwenye meza kubwa ndani ya maktaba. Kwenye kuta kuna rafu zilizojaa vitabu na baadhi ya watoto wana vifaa vya kidijitali mezani. Mazingira yanaonekana safi na yamepangwa vizuri wakifurahia masomo pamoja.

Bweni hili la shule lina vitanda vya ghorofa vya chuma. Kila kitanda kina godoro na mashuka ya rangi tofauti, baadhi ya nguo zimeanikwa pembeni ya vitanda na mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha.

Maktaba hii ni ya kisasa na watu wengi wameketi mezani wakisoma au kutumia kompyuta . Kuna rafu nyingi za vitabu na mazingira ni safi yenye mwanga wa kutosha. Inaonyesha mahali pazuri pa kujisomea au kufanya utafiti.

Maabara hii ina meza ya maabara yenye sinki katikati na glasi nyingi za majaribio na bomba za kuchoma zilizoandaliwa juu yake na kuta za rangi ya samawati nyuma. Viti na meza nyingine za wanafunzi zinaonekana nyuma pia.

Chumba hiki cha bweni kina vitanda vinne vya mbao, kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka tofauti. Sakafu ni nyekundu na kuta za chumba ni za rangi ya zambarau. Kuna madirisha makubwa yanayoleta mwanga ndani ya chumba.

Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele. Dirisha kubwa linaonekana pembeni na darasa ni safi na nidhamu. Hali hii inaonyesha mazingira ya darasa la kisasa.

Chumba hiki kidogo kina vitanda viwili vya ngazi vya mbao .Kila kimoja kikiwa na magodoro na mashuka ya samawati. Dirisha lina pazia nyeupe lenye michoro myepesi na sakafu ni ya vigae vyenye rangi ya hudhurungi.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya mbao vilivyopagwa pembeni kwa pembeni, kila kimoja kikiwa na neti ya mbu, rangi nyeupe au samawati imefunikwa juu, mashuka na mito ni mieupe na mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha nyuma ya vitanda.

Mwanamke amevaa gauni la kijivu na amesimama kwenye maktaba au duka la vitabu na anachukua kitabu rafu ya chini . Vitabu vimepangwa kwenye rafu vingi na mazingira yanaonekana nadhifu na yenye mwangaza mzuri.

Chumba hiki kina kitanda cha orofa, shuka zenye rangi tofauti na dirisha linaloruhusu mwanga kuingia ndani. Pembeni kuna dawati na kiti cha samawati, mazingira ni safi na nadhifu.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda viwili vya mbao , kila kimoja kikiwa na godoro lenye shuka ya kijani na neti ya mbu iliyoning'inia juu. Kuna droo ndogo katikati ya vitanda na picha ndogo ukutani.

Chumba hiki cha kulala kina kuta za kijani kibichi, kitanda kikubwa kikifunikwa shuka ya rangi nyeusi na mifumo mweupe na mzigo wa matandiko umepangwa vizuri. Pembeni kuna meza ndogo huku dirisha likiwa limefunikwa na pazia lenye michoro.

Chumba hiki cha mabweni kina vitanda viwili, kimoja kikiwa na mashuka mekundu na kingine ya zambarau. Katikati kuna dawati na viti viwili pamoja na rafu ya vitabu na mapambo ukutani.

Ukumbi mkubwa uliopambwa kwa mapambo ya rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe, viti bikiwa vimepangwa kwa mistari na vimefunikwa vitambaa vyeupe. Kuna meza chache zenye vitambaa vyekundu na taa nyingi za dari zinatoa mwangaza wa kuvutia.

Chumba hiki kina sakafu ya mbao na rangi ya ukuta ya hudhurungi iliyonyoroshwa. Kuna dirisha kubwa mbele linaloruhusu mwangaza kuingia, pamoja na sehemu ya kukalia au kuhifadhi vitu chini ya dirisha hilo.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda vya orofa za mbao na chuma vikiwa vimepangwa pembeni mwa ukuta. Kila kitanda kina godoro na shuka na mlango unaonekana katikatika unaelekea chumba ingine.

Darasa hili ni la kompyuta ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti wakitumia kompyuta mezani. Kuna mwalimu amesimama mbele akiwasaidia na dirisha kubwa la pazia jekundu linaonekana ukutani.

Chumba hiki kidogo ina vitanda viwili vya juu na chini yenye magodoro na mashuka ya samawati. dirisha lina pazia jeupe na sakafu ni ya vigae vya rangi ya hudhurungi.

Ukumbi mkubwa wa ndani una kuta za samawati na taa nyingi kwenye dari. Unaonekana umetayarishwa kwa tukio ama mkutano . Pembeni kuna mabango na viti vimepangwa upande wa kulia wa ukumbi.

Ukumbi huu mkubwa wa mikutano au mihadhara, ina viti vingi vilivyopangwa kwa safu mbele ya jukwaa lenye meza na viti viwili. Kuta za ukumbi ni za kahawia na kuna madirisha makubwa pembeni.

Maktaba hii ina rafu nyingi zilizojaa vitabu na watu wanne wakiwa wanachagua au kusoma vitabu. Wawili wamevaa mavazi meusi ya hijab , mmoja ana nywele ndefu za rasta na mwingine amevaa sweta ya waridi. Mezani kuna boksi na vitabu vichache vimepangwa juu yake.

Chumba kimepangwa kisasa na kimejaa mwangaza. Kuna kabati ,rafu za vitabu na meza ya kusomea yenye taa na kiti. Runinga ukutani na sofa yenye mto wa manjano. Dirisha kubwa linaingiza mwanga mwingi na kuna blanketi juu ya sofa.

Darasa kubwa lina madawati mengi na vitu vimepangwa kwa mstari, lakini hakuna mwanafunzi alioko ndani kwa sasa. Upande moja kuna madirisha kubwa yanayoleta mwanga mwingi na mbele kuna ubao mweupe.

Darasa hili la kisasa lina madawati na viti vyekundu. Dirisha kubwa upande wa kushoto na runinga au skrini mbele ya darasa. Mwanga wa dari ni mkali na kuna mlango upande wa kulia wa skrini. Mazingira yanaonekana safi na yamepangwa vizuri.

Chumba hiki cha kusomea kina meza nyingi zilizogawanywa na vizuizi vya mbao ili kutoa faragha kwa kila mtu. Viti vimepangwa kwenye kila meza na kuna madirisha makubwa yanayoleta mwanga mwingi wa asili.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya mtu mmoja, kila kimoja kikiwa na mto mweupe na shuka la rangi ya kijivu yenye michoro. Kuta ni za rangi ya krimu na sakafu ya mbao. Mandhari ni rahisi na safi. Inafaa kwa wageni.

Chumba hiki cha mazoezi kina mashine nne za kukimbilia. Zilizopangwa kwa upande moja wa ukuta wa kijani. Dirisha kubwa na madirisha madogo yameruhusu mwanga kuingia ndani, na sakafu imewekwa vigae vya rangi ya kahawia.

Nyumba hii ni nyumba ya kupanga yenye ghorofa moja. Vyumba vimepangwa pande zote mbili na korido ya wazi katikati. Milango na madirisha yenye rangi ya samawati na kuna ngazi na uzio wa chuma kwenye korido ya juu.

Chumba hiki kina kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza za mbao na viti vya rangi ya samawati. Ukutani kuna michoro mikubwa ya rangi nyekundu na samawati pamoja na madirisha yenye mapazia mekundu. Mazingira yanaonekana safi na yamepangwa vizuri kwa ajili ya wanafunzi au watumiaji wa kompyuta.

Hii ni mechi ya mpira wa miguu, wachezaji wakiwa mbele ya lango. Wengi wamevaa jezi nyekundu na kijani, mmoja amevaa jezi ya machungwa na mpira uko angani karibu na kichwa cha mchezaji anayepanda juu kuruka. Mandhari ni ya uwanjani na kuna wachezaji kadhaa karibu na goli wakijiandaa kwa mpira wa kichwa.

Kundi hili la vijana wako nje ya jengo la rangi ya manjano na samawati wakifanya shughuli ya pamoja. Wamezunguka jiwe au nguzo fupi na mmoja anashikilia kopo kubwa huku wengine wakisaidia kuweka kitu kwenye sahani. Mazingira yanaonekana ya kawaida.

Kundi hili la vijana wamesimama pamoja, kila mmoja akiwa anatumia simu mkononi. Wengine wameshika barakoa mikononi mwao. Wamevaa mavazi ya rangi tofauti na wanaonekana katika mazingira ya nje yenye miti na mwangaza wa mchana.

Uwanja wa shule hii ina miti mingi na majani na bendera ya Kenya ikipepea juu ya mlingoti. Kuna bango lenye maandishi mbele ya jengo la shule. Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na barabara ya lami karibu na shule.

Mtoto amesimama nje kwenye mazingira ya ahidi, amevaa fulana ya njano na begi la mgongoni, anashika kitabu chenye rangi ya waridi, anaonekana kua anasoma au kusoma hadithi.

Mtoto mchanga mweupe ako kwenye kiti cha magurudumu akifurahia kupaka rangi kwenye karatasi. Mmoja mwanamke mweusi labda mwalimu au mlezi anamsaidia na wote wawili wanaonekana wakifurahia.

Watu watatu wamekaa pamoja mezani. Mmoja wao amevaa vichwa vya masikio na anaonekana anafurahia mziki au mazungumzo. Wengine wawili wamepose karibu naye wakiwa na tabasamu.

Watu wawili wameketi mbele ya turubai wakichora au kuandika picha, kuna rangi na brashi mbeleni na wote wanaonekana kushirikiana kwa furaha, mandhari ni safi na ina mwanga mwingi wa asili kutoka dirishani.

Mtu mzima na mtoto wamekaa mezani wakiandika au kufanya kazi ya darasani pamoja. Meza imejaa vitabu na makaratasi na inaonekana kwamba wanashirikiana kwenye kazi ya shule au kujifunza nyumbani.

Mtoto huyu amekaa kwenye kiti cha magurudumu akicheza na kifaa cha plastiki chenye rangi nyingi kinachotumika kwa mazoezi ya mikono. Pembeni kuna mtu mzima anayemsaidia au kumwangalia. Mazingira ni ya ndani na yanaonekana safi kama ya hospitali au kituo cha tiba.

Watu watatu wamekaa pamoja mezani, kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato mbele yake, wakionekana kushirikiana au kujadili jambo. Mazingira yanafanana na sehemu ya kusomea au maktaba, na kuna viti na meza nyingine nyuma yao.

Mwanamke na mtoto wamekaa mezani wakiwa wanashiriki shughuli ya kujifunza au mazoezi ya elimu. Meza imejaa vipande vya rangi na vifaa vya kuchezea vinavyotumika mara nyingi kufundishia au kufanya zeraki ya watoto.

Mtoto wa kiume anafanya mtihani akiwa amesimama mezani darasani huku tindo lake la mkono likiwa na jeraha la mguu au vidole vilivyofungwa . Wanafunzi wengine wapo nyuma wakifanya kazi zao za masomo.

Mtoto ako kwenye kiti maalum akifanya kazi ya kuchora na kupaka rangi mezani akisaidiwa na mtu mzima, kuna karatasi na rangi za maji mezani na nyuma yao kuna vitabu na rafu darasani.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wamekaa chini wakifanya kazi za darasani wengi wakiwa na vitabu na vifaa vya kuandikia. Wote wamekaa kwenye corridor la shule na inaonekana hawana madarasa.

Mtoto yuko darasani huku amevaa kifaa cha kusaidia kusikia kwenye sikio lake la kushoto mandhari inaonyesha ni mazingira ya kusomea, kuna meza na vitu za shule mbele yake pamoja na ubao wa nyuma.

Msichana mdogo mwenye miwani ya rangi ya zambarau anacheza na kifaa cha mbao zenye nyaya za kuzunguka na vifungo vya rangi tofauti. Anaonekana kufurahia na kucheka na mazingira ni ya ndani yenye rafu za vitabu nyuma.

Mwalimu na mtoto wanafanya mawasiliano kwa kutumia lugha ya alama huku wakiwa kwenye darasa lenye namba zilizobandikwa ukutani. Inaonekana ni somo au shughuli ya kufundisha watoto wenye ulemavu wa kusikia.

Mwalimu amesimama kando ya mwanafunzi na anamsaidia kuandika kwenye daftari. Mezani kuna vitabu vya masomo na penseli za rangi kadhaa. Wote wako makini na inaonekana ni mazingira ya darasani.

Msichana huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele ya meza iliyojaa vifaa vya kuchezea na vya sanaa kama kalamu na pete vya plastiki . Msichana mwingine ameketi kwenye sofa nyuma yake na anaonekana kuwa anatumia simu. Mazingira inaonekana kuwa ya kisasa na yenye mwangaza.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi kwenye kompyuta mezani, huku mtu mzima akiwa karibu yake kumsaidia au kumwongoza, mezani kuna kompyuta nyingine na mandhari inaonekana kuwa ya darasa au maabara ya kompyuta.

Kundi la vijana wanne wameketi kwenye dawati katika ukumbi wa mikutano, na mmoja wao anaonekana akifundisha au kueleza wengine. Wana karatasi na kompyuta mpakato mezani, na wengine wanatumiai ishara za mikono.

Mwanafunzi ameketi darasani. Amevaa barakoa na kuinua mikono kama anauliza au kujibu swali. Mwalimu pia anavaa barakoa anasimama mbele karibu na ubao mweupe. Mandhari ya darasa ina rangi ya chungwa na dirisha lenye pazia.

Watoto wako darasani wakiketi kwenye madawati huku mwalimu wao akiwa mbele. Mandharini kuna michoro na mabango ya elimu ukutani, na mazingira ni safi na yenye mwangaza. Inaonyesha hali ya kujifunza shuleni.

Mtu ameketi mezani kwenye maktaba akisoma au kuguza kitabu kikubwa cha maandishi ya nukta, nyuma kuna rafu zilizojaa vitabu mbalimbali na kitabu hiki anachoguza ni ya rangi nyeupe.

Mwanamke na mtoto wameketi mezani. Mtoto anaonekana akisoma au kuandika huku mtu mzima akiwa anamsaidia au kumwelekeza. Meza ina vitabu na makaratasi na mazingira ni ya darasani au sehemu ya kujifunzia.

Watoto hao wawili wameketi mezani darasani wakifanya kazi ya mikono pamoja. Labda kuunda kitu au kutatua fumbo la mbao. Wote wamevaa nguo nzito na mazingira yanaonyesha ni sehemu ya shule au darasa.

Mtoto ameketi mezani, akichora kwa kutumia penseli za rangi. Amevaa shati ya rangi na kifaa masikioni. Kuna karatasi na rangi mezani, na nyuma yake kuna watoto wengine wakifanya shughuli.

Mwanamke huyu ameketi mezani. Amevaa shati la rangi ya kahawia na anatumia kompyuta mpakato. Ameinua kidole gumba juu ishara ya kuonyesha mambo yanaenda vizuri au ameridhika. Pembeni kuna dirisha kubwa na mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye mwangaza mzuri.

Mtoto aliye na nywele za rangi ya machungwa amevalia sweta yenye mistari ya njano na samawati ameketi mezani na mwanamke mwenye nywele ndefu. Wote wawili wako kwenye mazingira ya darasani au sehemu ya kujifunzia na mbele yao kuna vitabu na kalamu mezani.

Kijana huyu amevalia fulana ya kijani na amevaa vichwa vya kusikilizia mziki maskioni. Anaonekana kushika mkono karibu na kidevu kana kwamba anafikiria au anasikiliza kwa makini. Nyuma kuna watu wachache wakiwa hawako kwenye umakini wa mbele.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye viti, wakiwa uso kwa uso na wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo mazito. Mwanamke ameshika mikono yake pamoja, huku mtoto akionekana kueleza jambo kwa mikono.

Kijana huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba akiwa anasoma kitabu. Amevaa shati lenye rangi ya maua na anaonekana makini akisoma. Pembeni kuna rafu zilizojaa vitabu.

Wanafunzi wawili wamekaa darasani. Wamevaa sare za shule za kijani na wanakaa kwenye benji mbele ya ubao wa darasa. Mmoja anaonekana akizungumza au kueleza jambo kwa ishara mikononi na mwingine anamsikiliza kwa makini.